Tabibu huyu ambaye ni mtaalamu wa afya ya kinywa akiendela kumwangalia mgonjwa wake kwa ukaribu zaidi, na kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa huduma kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi na umakini wa hali ya juu ili kuweza kupatiwa huduma stahiki.

Matabibu wawili ambao ni wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumwagilia mgonjwa huyu kwa umakini na ukaribu wa hali ya juu, huku wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia, ili kuhakikisha wanampatia huduma stahiki.

Mkusanyiko wa matabibu ambao ni wataalamu wa kubwa kabisa wakiendelea na shughuli ya kumfanyia upasuaji mgonjwa huyo, kwa kutumia njia za kisasa kabisa zinazo husisha matumizi vifaa vya kisasa na kiteknolojia. Ili kuhakikisha mgonjwa anapatiwa huduma stahiki.

Mwanamke aliyevalia hijabu nyeusi akiendelea kupatiwa huduma ya matibabu ya meno na daktari bingwa, akitumia vifaa vya kisasa na vya kitaalamu, akitumia umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha anampatia mgonjwa wake huduma stahiki.

Mfamasia huyu wa kike akiendelea kukagua ubora wa dawa kulingana na tarehe zake za kuisha muda wa matumizi, ili kuhakikisha wateja wanapatiwa dawa stahiki kulingana na maradhi yao, bila kuwapatia dawa ambazo tayari zimekwisha muda wake wa matumizi.

Kundi la watu lenye mchanganyiko wa wanaume kwa wanawake pamoja na watoto wakiwa na furaha kubwa, ikionesha hali waliokua nayo na kuhamasisha yale yatakayosaidia kuchunga afya ya akili na uwezo wa kifikra kwa kila mtu na jamii kwa ujumla.

Zoezi la utengenezaji wa dawa kwa kutumia miti shamba likiendelea ili kufanikisha dawa hiyo inakuwa vizuri na madhubuti kabisa, Matumizi ya dawa za asili mazuri kwa afya ya mwili wa binadamu kwani ameepukana na matumizi ya kemikali katika utengenezaji wake.

Dawa za asili zilizoandaliwa kutokana na miti shamba pekee, zikiwekwa kwenye vyombo maalumu kwa ajili ya kuhifadhiwa, dawa hizi ni nzuri kwa matumizi kwani zimeepukana na matumizi yake kemikali katika uandaaji wake; njia hii huzifanya dawa hizo kuwa nzuri na muhimu kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu.

Dawa za asili zilizoandaliwa kutokana na miti shamba. Matumizi ya dawa za asili ni muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu kwani matumizi ya dawa hizo ni muhimu na yameepukana na matumizi ya kemikali katika utengenezaji wake.